Karatasi nyeupe iliojaa mazoezi ya hesabu zoezi la ishirini na ishirini na moja inaonekana. kila swali limejibiwa na majibu mengi yanaonekana kuwa sahihi, yakionyesha ujuzi wa hesabu. Baadhi ya maswali yana michoro ya wadudu kama kiwavi na mamba.

Wanariadha wa Kenya, akiwa amefungwa macho na kuvalia jezi nyekundu, anatoka uwanjani akisaidiwa na mwendeshaji wake. Mwendeshaji wake amevaa nguo ya rangi ya zambarau yenye namba sitini na saba na maandishi Kenya Guide . Akionyesha jukumu lake la kusaidia.

Safu ya madawati ya zamani ya shule, yaliyo tengenezwa kwa mcchanganyiko wa mbao na chuma, yakiwa yamewekwa juu ya sakafu yenye vigae vyekundu na vyeupe. Madawati haya, yaliyokuwa yakitumiwa na wanafunzi kwa ajili ya kusomea na kuandikia, yanaonyesha dalili ya kuchoka, huku baadhi zikiwa zimeharibika.

Nguzo ndefu nyeupe kabisa imesimama wima ikielekea angani. Angani ni bluu na limetawanyikwa na mawingu meupe meupe yaliyotapakaa vizuri. Chini ya nguzo matawi ya mti yenye majani mabichi yanaonekana yakitoa mandhari ya asili.

Kompyuta mbili, kibodi mbili na vipanya viwili vinaonekana juu ya meza nyeupe. Kando yake kuna vitabu vya kuandika na vya kusoma. Hii inaonekana kuwa shule ambayo inatumia vitu hivi.

Wachezaji wawili wa mpira wa miguu wa walemavu, wanashindana uwanjani wakitumia mikongojo. Mchezaji mmoja anatumia mguu wake mmoja Kudhibiti mpira, akionyesha uwezo wa ajabu. Uwanja inaonekana kuwa wa udongo mwekundu na ukuta wa matofali uko nyuma. Nyuzi za jua zinaangaza eneo lote, ikionyesha mchana.

Wanariadha wakenya wakiandamana katika sherehe za ufunguzi wa mashindano wakiwa wamevalia mavazi mekundu yanayong'aa. Mwanamume mmoja amebeba bendera kubwa ya Kenya ikiwakilisha taifa lao kwa fahari. Baadhi yao wako kwenye viti vya magurudumu wakionyesha ushiriki wao kwa michezo ya walemavu.

Mlango wa mbao wenye muundo wa paneli nyingi uliyosafishwa vizuri unaonekana wazi. Kuna kishiko cha chuma chenye tundu la ufunguo upande wa kushoto ikionyeshwa kufungwa na kufunguka.

Mwanamke ameketi kwenye mashua ndogo yenye makasia, akiwa ndani ya maji yenye matope na miti ya mikoko kwa nyuma, amevalia kofia ya michezo, fulana nyekundu yenye neno Kenya limeandikwa na suruali nyeusi, mikono yake imeshika makasia. Kiti cha gurudumu cheusi na cha bluu kiko kando yake, kikiwa kimewekwa kwenye maji.

Kundi la wanariadha, wakenya, kiandamana wengi wao wakiwa wamevalia nguo nyekundu zinazomeremeta na kofia nyeusi, wakionyesha umoja. Baadhi ya wanariadha wako kwenye viti vya magurudumu wakibeba bendera ndogo za Kenya ikionyesha ushiriki wao katika mchezo wa walemavu.

Jengo la kisasa la ghorofa moja lililo na mabati nyekundu laonekana likiwa na madirisha mengi na milango mingi. Kiti moja cha plastiki cheupe chaonekana kikiwa nje. Mbele ya nyumba hii kuna ardhi ambayo imewekwa vizuri na nyasi yake imemea.

Hii ni chumba chenye kompyuta kadhaa zilizopangwa kwenye meza ndefu. Kuna vituo vinne vya kompyuta vinavyoonekana wazi kila moja kikiwa na skrini, kibodi na kipanya. Vipokea sauti vya masikioni pia vimepangwa karibu na skrini. Ukuta wa chumba umepakwa rangi ya kijani kibichi na madirisha yenye nondo za kijani yanaonekana upande wa kushoto yakiruhusu mwanga wa asili kuingia.

Darasa tupu linaonekana likiwa na viti na meza za mbao, na chuma zilizopangwa kwa safu. Madirisha makubwa yenye chuma yanaonekana upande wa kushoto na nyuma, ikiruhusu mwanga kuingia. Kompyuta chache zimewekwa kwenye meza, nyuma, ikionyesha kuwa chumba ni cha somo ya teknolojia.

Kitabu cha kusoma cha somo la kompyuta la watoto wa darasa la saba, limeonekana glovu inayo shikilia bidhaa fulani inonekana, kuashiria masomo ya ndani ya somo hilo.

Kuna uwanja wa michezo wenye vifaa vya kupendeza vilivyochanganyika rangi mbali mbali kama vile miteremko ya rangi ya zambarau, buluu, manjano na machungwa. Kuna mti mkubwa yenye majani mabichi na maua ya njano inayotoa kivuli.

Uwa mpana wenye nyasi fupi zilizokatwa vizuri unaenea mbele, ukionyesha utunzaji mzuri. Mti mrefu mmoja umesimama katikati ya ua. Huku bendera ndefu ikiashiria eneo rasmi, majengo mawili yanaonekana pembeni ikionyesha mtindo wa usanifu wa kisasa.

Wachezaji wawili wa mpira wa miguu walemavu wanacheza uwanjani wakitumia mikongojo kujisongeza. Mmoja wao anaruka juu akipigania mpira kwa mguu wake akionyesha ustadi ajabu. Wachezaji wengine wanamtazama, wanaonekana nyuma wakifurahia mchezo huo wa kipekee.

Huu ni ukurasa kutoka kitabu cha Kiswahili. Unaeleza matumizi ya maneno hiki na hivi katika sarufi. Juu kabisa kuna kichwa cha habari Lishe Bora, na kipindi cha pili, huku mada ikiwa Sarufi, matumizi ya hiki na hivi. Kuna picha nne tofauti zinazoambatana na sentensi na mifano.

Mlango wa mbao wenye rangi ya kahawia unaonekana wazi. Katikati ya mlango kuna karatasi nyeupe iliyobandikwa na iliyo na maandishi yanayosomeka no exit for students kwa herufi kubwa. Chini ya maandishi hayo kuna neno warning na chini yake tena kuna ishara ya no exit . Karatasi hiyo inaonekana kuwa imechakaa kidogo na imebanwa kwa njia isiyo rahisi.

Ukuta wa jengo una jengo una picha kubwa ya kuvutia inayoeleza safina ya Nuhu iliyojaa wanyama mbalimbali kama vile twiga, tembo na ndege. Maneno Noah's Ark yameandikwa juu ya picha hiyo. Jengo lina paa ya kijivu na mlango wa buluu. Njia iliyopambwa na matofali inaelekea mbele ikifuatana na mimea.

Wanariadha wanne wamesimama pamoja uwanjani wakionyesha sura za furaha na uchovu baada ya mashindano. Wamevaa jezi za rangi tofauti baadhi wakiwa na nembo zilizoonyesha Kenya, zikionyesha utaifa wao. Mmoja amevaa miwani ya macho yenye rangi yakionyesha vifaa vya mchezo au ulemavu wa macho.

Hii ni kabati kubwa la kisasa lenye rangi ya nyeupe na milango mieusi ilililowekwa magurudumu kwa urahisi wa kusogeza. Juu ya kabati kuna karatasi shashi, faili ya manjano na faili kadhaa zilizofungwa. Milango ya kabati ina matundu madogo madogo na inaonekana kuwa na kafuli.

Hawa ni wanariadha vipofu. Mwanariadha aliye mbele anaitwa Kimani na anaonekana kuwa wa Kenya. Anaonekana kuwa ameshinda mchezo huu kwa vile ameinua mikono kwa furaha. Nyuma yake kuna mwanariadha mwingine wa Brazil ambaye anaonekana kusaidiwa na mwingine aliyevaa shati lililoandikwa.

Waendeshaji baiskeli wawili wanaendesha baiskeli maalum ya watu wawili yenye rangi ya nyekundu wakionyesha ushirikiano katika mchezo. Wote wamevalia mavazi meusi na meupe yenye rangi za bendera ya Kenya. Neno kenya limeandikwa likiwakilisha taifa lao.

Hii ni darasa tupu yenye viti na meza za mbao na chuma zilizopangwa kwa safu. Ukuta una rangi ya kijani kibichi na sakafu ina vigae vya rangi ya kahawia . Upande wa kushoto wa darasa kuna kompyuta kadhaa zilizopangwa kwenye meza ndefu zikionyesha kuwa kuna maabara ya kompyuta.

Haya ni madawati ya kisasa zinaonekana kuwa darasani na kuna chati yenye rangi ya nyekundu ulio ukutani. Hapa wanafunzi wanaonekana kukaa wakiangaliana kwa vile madawati yamepangwa yakiangaliana.

Hii ni jengo kubwa la ghorofa mbili lililojengwa kwa mawe na paa la vigae vyekundu. Kuna balcony kwenye ghorofa ya juu yenye uzuio wa chuma na madirisha yenye milango ya chuma ya kijani. Mlango mkubwa wa mbao uko katikati ya mjengo. Mbele ya mjengo kuna barabara ndogo ya mawe inayoongozwa kwenye nguzo ndefu ya bendera.

Darasa hili liko tupu. Lina viti na meza nyingi za mbao zilizopangwa kwa safu. Kila meza ina kiti chake na baadhi ya meza zina karatasi au vitabu vilivyowekwa juu. Madirisha marefu yamefunikwa na mapazia meupe na mekundu yakiruhusu mwanga ndani. Kwenye ukuta wa nyuma kuna bango lilobandikwa lenye maandishi na ubao mweupe unaonekana kwa umbali.

Rundo hili la vitabu ni vya hadithi vingi vikiwa na jalada ya rangi ya waridi. Kitabu kimoja kilicho juu ya rundo kinaonekana wazi kikiwa na picha kitauni na maandishi Ayub Mashakani na Papa na mpya. Pia, kuna nembo ndogo na kimeandikwa John Habwe kama mwandishi.

Kifutio hiki cha ubao chenye rangi ya kahawia, na sehemu ya juu nyeusi umewekwa kwenye ukingo mweupe unaofanana na ubao wa chaki au kingo ya ukuta. Ukuta wa juu ni rangi ya kijani kibichi huku sakafu ikiwa na vigae vya rangi ya kahawia vilivyounganishwa vizuri. Pembeni kidogo kuna kifaa kingine.

Mwanariadha wa Kenya Wesley Kimeli Sang aliyezaliwa nchini, amevalia jezi nyekundu iliyo na rangi za bendera ya Kenya. Huyu anakimbia katika mbio za watu wenye ulemavu.

Bango jeupe limebandikwa kwenye ukuta au lango wa rangi ya chungwa. Bango hili lina ujumbe wa kukaribisha kwa lugha ya kingereza likitumia herufi kubwa za neno welcome kama akronimu. Ujumbe unasomeka, when you enter this room, learning is fun and cooperation is expected, our positive attitude and mutual respect are part of everything we do and say .

Huu ni ubao wenye rangi nyeupe linatumika siku hizi katika mashule tofauti tofauti kwa sababu ya usafi wake kutokana na vile havina uchafu wa chaki .Hapa tunatumia kalamu ya aina ya marker pen ambayo haitoi uchafu ambao chaki unatoa.

Wachezaji watatu wa soka walemavu wako uwanjani wote wakitumia vigoli. Mchezaji wa kati amevaa jezi nyekundu na nyeupe, kaptura nyeusi na buti za mchezo akitembea taratibu uwanjani. Upande wa kushoto mchezaji mwingine amevaa shati jeusi na suruali fupi. Amesimama akitumia vigao viwili.

Mkubwa wa elimu Machogu amevalia suti ya buluu, nyeusi, shati jeupe na tai ya zambarau akiwa jukwaani akizungumza kwenye kipaza sauti huku ameshika karatasi. Nyuma yake kuna bango kubwa la rangi ya njano lililopambwa na nembo ya maandishi Kenya institute of special education.

Hiki ni kitabu cha kiada chenye jalada la buluu chenye kichwa kikubwa Health, Safety and Manners Too . Chini ya kichwa, kuna neno reader na third edition . Jalada lina picha za watoto tofauti. Picha ya juu inaonyesha mvulana mweupe akitabasamu akiwa na mashati ya buluu na nyeupe.

Hiki ni kitabu kilichofunguliwa, kinaonyesha kurasa mbili zenye maandishi na picha. Upande wa juu kulia kuna nambari ya ukurasa wa themanini na sita, upande wa chini kulia kuna nambari ya themanini na saba. Upande wa kushoto picha inayoonekana kuwa ya mtoto anayejifunza kupiga pasi nguo.

Shamba la kuchezea lenye mchanga na nyasi chache zinaonekana wazi, likiwa na bembea nyekundu na nyeupe upande wa kushoto. Kati kati kuna mtelezo wa rangi ya kijani na manjano ikiwa na ngazi za kupandia. Nyuma ya uwanja wa kuchezea kuna ukuta uliofunikwa na matairi yaliyopangwa na mbali zaidi upande kulia kuna jengo la kanisa linaloonekana kuwa linaendelea kujengwa.

Mwanariadha wa kuruka Samson Ochuka, anaonekana amelala juu ya mchanga akiwa amevalia kaptura na shati nyeusi. Ametimua vumbi kuashiria kwamba ndio amemaliza kuruka na akalala sehemu hiyo.